Ndani ya uwanja huu, kuna wachezaji wa mpira. Wamevalia jezi lenye rangi tofauti. Wanaonekana kucheza mchezo wa kandanda na wote ni walemavu.

Ndani ya jumba hili kuna kompyuta nyeusi ambazo zimeekwa juu ya meza nyeupe, zinaeza kuwa ni za shule ya upili au chuo kikuu na yanatumika na wanafunzi hawa.

Ndani ya jumba hili, kuna & computer nyeusi, ambazo zimewekwa juu ya meza nyeupe. Zinaweza kuwa ni za shule za upili au chuo kikuu na yanatumika na wanafunzi hao.

Hii ni jengo la ghorofa iko na madirisha pamoja na milango mbele yake kuna nyasi iliyokatwa kwa utaratibu ni la rangi kijani kibichi kuna pia maua uliopandwa.

Jengo hili linaeza kuwa ni kanisa au nyumba tu ya mtu, iko na milango pamoja na madirisha, mbele yake kuna nyasi lenye rangi kijani kibichi.

Mwanaridha kipofu wa Kenya kimani. Anashiriki katika mchezo ya walemavu. Anaongozwa na mwanariadha mwenzake. Kimani alishinda medali ya fedha kwa mashindano iliyopita.

Jengo hili ni ya ghorofa. Ikona milango miwili. Moja imefunguliwa. Tunayo pia dirisha. Kuna nyasi ambayo umekatwa na la rangi kijani kibichi.

Jengo hili ni ya gorofa, iko na madirisha mengi amabayo yamefungwa, mbele yake kuna maua yenye rangi kijani kibichi ambayo inamea kwa utaratibu.

Jengo hili linaweza kuwa ni darasa, liko na milango pamoja na madirisha, zingine zimefunguliwa. Mbele yake kuna michoro ya wanyama. Tunayo pia maua na nyasi.

Mwanariadha kipofu wa Kenya, Kimani anashiriki katika mchezo wa walemavu pamoja na watu wengine. Anaongozwa na wanariadha wenzake. Kimani aliwa shinda medali ya fedha katika mashindano.